Majani mawili makubwa ya kijani kibichi yamepandwa kwenye chombo cheusi cha mraba ambacho kiko juu ya fremu ya mbao. Chini ya chombo hicho kuna ndoo nyeupe ambayo ina bomba nyeusi inayounganishwa kutoka chombo cha juu. Mwanga unaonekana kuwa mzuri labda wa mchana.

Mwanaume amesimama katikati ya nyumba kitalu ya kisasa amesimama mbele ya mfumo wa upandaji wa matunda unaonekana kuwa zilipandwa kwenye mabomba meupe yenye muundo wa ngazi. Mwanaume huyu amevaa shati la machungwa lenye milia na kofia ya kijani. Anatabasamu kwa furaha. Nyumba ya kitalu ina muundo wa chuma na paa la plastiki.

Shamba la kisasa ambapo mimea ya mboga ikiwemo michicha inakuzwa kwenye mabomba badala ya udongo. Mfumo huu wa bustani ya nyumbani unatumika maji pekee unaonyesha jinsi kiteknolojia inavyotumika kuboresha kilimo.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe wa nyama, banda hilo linaonekana likiwa limepangwa vizuri na kuna mifumo ya kulisha na kunywesha. Inaonyesha ufugaji wa kuku wa kisasa na ubwa, unaochangia pakubwa katika sekta ya chakula kote.

Mandhari haya yanaonyesha mashamba yenye safa ndefu ya mimea ya broccoli . Mimea hiyo ina majani makubwa ya kijani kibichi na inakua vizuri kwenye udongo wenye rangi ya kahawia, kuashiria kilimo.

Shamba kubwa lililojaa kabichi zilizopandwa kwa safu na zimekua tayari kuvunwa. Kila kabichi inaonekana safi na yenye afya na majani yake ya kijani kibichi yamefunikwa na matone madogo ya maji labda kutokana na umande au mvua kidogo. Inaonyesha shmaba lenye mavuno mengi likiashiria kilimo kubwa cha mboga.

Shamba kubwa lauyoga wa kahawia wakiota kwenye tabaka au rafa. Uyoga umejaa kwa wingi ukionyesha uzalishaji mkubwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda ni cumba maaluma cha kilimo cha uyoga chenye taa zinazotoa mwangaza kutoka juu na kuta nyeupe au za chuma zinazowakisha mwanga.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu likiwa limemwagika chini labda kutoka kwenye kapu lililoshikiliwa na mtu asiyeonekana vizuri hapo juu. Vitunguu vimekusanyika kwa wingi na inaonekana kama mavuno makubwa au soko la jumla. Mandhari ya miti inaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya shamba au eneo la kilimo.

Wanawake wawili wakichuna majani ya chai kwenye shamba kubwa lenye miti mirefu nyuma. Mwanamke aliye mbele ana kikapu mgongoni kilicho jaa majani ya chai, akionyesha bidii na umuhimu wa kilimo cha chai. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, ikisisitiza uzuri wa mashamba ya chai nchini Kenya.

Mandhari haya yanaonyesha zizi la kisasa la ng'ombe wa maziwa.Ng'ombe mweusi na mweupe wamejipanga kwenye vizimba vilivyo safi na vya chuma, wakionyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu kuashiria shughuli za usafishaji au umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea michache, inaonekana kuwa maharagwe au mimea ya mazao linafanyiwa kazi. Wanawake kadhaa wakiwa wamevalia nguo ya kitamaduni wameinama wakipalilia au kutunza mimea. Ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu na nyuma kuna miti michache na mnara wa mawasiliano.

Mandhari haya yanaonyesha kitalu cha mimea inayopandwa chini ya wavu mweusi. Majani mabichi yamejaa mbele huku nyuma kukiwa na jengo na watu wawili wakitembea. Anga lenye mawingu meupe linaonekana juu.

Shamba kubwa la nyanya zenye rangi ya kijani zikiwa zimefungwa kwa kamba ili kusaidia kukua wima. Mkulima anaonekana akifanya kazi shambani akitunza mazao akionyesha mbinu za kisasa za kilimo. Mazingira haya yanaashiria uzalishaji wa nyanya kwa wingi.

Shamba kubwa lenye mimea ya nanasi lililopangwa kwa mistari mirefu iliyonyooka huku nanasi kadhaa yakiwa tayari kuvunwa. Kila nanasi limekuwa katikati ya majani marefu yenye ncha kali na ya rangi ya kijani iliyofifia. Udongo mweusi kati ya mistari ya mimea inaonekana wazi.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya chafu. Wanaangalia kwa makini mimea mingi ya mboga ambayo imepandwa kwenye safu nadhifu. Mimea hiyo inaungwa mikono na kamba nyeupe zinazoshuka kutoka kwenye paa la plastiki. Mwanaume mmoja amevaa shati ya kijani na jeans anasimama akiangalia mwingine aliyevaa shati ya kijivu. Anainama chini akikagua mimea. Njia ya katikati ya mimea ni ya udongo mwekundu.

Eneo kubwa limefunikwa na vifaranga vingi vidogo vya manjano vilivyotawanyika kila mahali vikiwa vimetosheleza sakafu. Mazingira yote yanaonekana kuwa ya ndani, labda ni shamba la ku. Mwanga hafifu unaonekana kutoka juu na kuta zinaonekana kuwa nyeupe.

Jengo la kisasa la kukuza mimea likiwa na safu ndefu za mimea ya strawberia yenye matunda mekundu na maua meupe. Paa lake ni la plastiki ya uwazi na kuna taa zinaning'inia ndani kuashiria kilimo cha bustani kilicho dhibitiwa

Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mimea hii inakuwa kwa safu nadhifu ikiwa na majani mapana na yenye afya. Mfumo wa umwagiliaji wa amtone unaonekana wazi na mabomba meusi yamepangwa sambamba karibu na mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi. Udongo unaonekana kuwa huru na unafaa kwa kilimo.

Shamba lililofurika maji ambapo mimea midogo imepandwa kwenye matatu. Maji yamejaa kati ya matatu yakionyesha tatizo la mafuriko au labda mfumo wa umwagiliaji usiofaa. Licha ya maji mimea inaonekana bado inajitahidi kuishi.

Mandhari ya kilimo yanaonekana yakiangazia mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana wazi, ikipita katikati ya mistari. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu na kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani ukiwa na mabomba mengi ya rangi ya kijivu na nyeusi yamechimbwa chini. Mkulima anaonekana nyuma akiwa kazi za mfumo huo. Na mimea inaonekana pembeni ni pamoja na mahindi na mimea mingine midogo.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi ikimwagiliwa maji, mifumo ya unyunyuziaji maji inaonekana ikifanya kazi, ikitoa matone mengi ya maji yanayong'aa kwenye mwanga wa jua. Teknolojia ya umwagiliaji katika kilimo hili huakikisha mazao yana stawi.

Shamba ndogo au bustani yenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mkavu kidogo lakini mimea inakua vizuri. Nyuma ya bustani kuna eneo la nyasi na mbali zaidi kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya mashambani.